Duka hili linaonyesha nguo za kisasa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri venye wigo wa chapa na polo ,kuna mashati ya rangi mbalimbali yaliyo ning'inizwa ,suruali za jeans na mavazi mengine yaliyowekwa kwenye rafu mandhari ya duka ni safi na ina mwangaza mzuri unaovutia wateja bidhaa zimeandikwa bei na matangazo ya offer ikihamasisha ununuzi wa idadi zaidi kwa gharama nafuu

Hii ni duka la kuuza nguo za mitindo mbalimbali ya wanawake. Mavazi haya yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye wima za chuma na rafu zilizoko ukutani. Tunaweza kuona suruali za rangi tofauti , mashati, blauzi na magauni mbalimbali. Rangi ya ndani ya duka ni ya kuvutia, mchanganyiko wa rangi ya waridi na nyeupe inayotoa taswira safi na ya kirafiki kwa wateja.

Hii ni sehemu ya duka la mavazi ya kiume hasa suti. Juu kuna suti tano zilizopangwa kwa mistari kila moja ikiwa imevalishwa mashati ya ndani na tai. Chini kuna nguo nyingi na sweta zilizopangwa kwenye wima kwa kutumia vijihangeri. Rangi mablimbali za suti zinaonekana kama kijivu, bluu, kahawia na nyeusi. Kutani kuna bango la mtu aliyavaa suti likionyesha mtindo wa mavazi hayo.

Hili ni duka la nguo za kisasa lenye mpangilio mzuri na wa kuvutia. Mavazi ya kiume kama mashati, suruali na suti yamepangwa kwa mpangilio wa kitalii kwenye wima na rafu za mbao. Vifaa vingine kama viatu, kofia na mikoba pia vinaonekana katika sehemu tofauti. Sakafu ya mbao, mwanga wa dari wa kuvutia na rangi za kupendeza huongeza mvuto na mazingira ya ununuzi.

Hii ni sehemu ya duka ya mitindo inayouza mavazi na viongezo vya urembo kama vile miwani, kofia, mikufu, pochi na skafu. Manekeni mmoja amevalishwa kwa mtindo wa kisasa, akiwa na kofia pana, miwani ya jua, sketi nyekundu na blausi yenye mistari ya rangi tofauti pamoja na mapambo ya maua kwenye bega. Meza ya maonyesho mbele yake imepangwa kwa mpangilio mzuri, kwa bidhaa zinazopatikana kwa punguzo la bei la asilimia ishirini

Hili ni duka kubwa la nguo labda duka la maduka makubwa lenye alama kubwa ya buluu inayoonekana juu. Ndani ya duka kuna manekinsi kadhaa zikionyesha nguo mbalimbali kwa ailji ya kuuza zikiwemo sweta zenye mistari na mashati. Racks za nguo zilizojazwa kwa bidhaa zinaonekana nyuma zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi.

Hili ni duka la kuuza mapambo na miwani ya jua, bidhaa mbalimbali kama hereni, vikuku, mikufu na miwani zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye racks na uigo wa rangi ya dhahabu na cream . Kuta za duka zina matangazo ya chapa ya Accessories yakionyesha wanawake wakiwa wamevaa mapambo hayo kwa mitindo tofauti.

Duka kubwa la nguo lenye shughuli nyingi likiwa limejaa wateja wakivinjari bidhaa mbalimbali linaonekana. Nguo zimepangwa kwenye reli ndefu na racks za duara zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi na vifaa. Kuna mabango yanayoashiria school uniforms za UCEL University , Hakim Mall ,yakiashiria matangazo ya kibiashara au maelekezo ya duka.

Hili ni duka la nguo za wanaume lenye mpangilio mzuri wa mashati, fulana, suruali na kaptula. Nguo zimepangwa kwa rangi na ukubwa kwenye rafu na vibao kwa bei zinaonekana wazi. Kuna chaguo mbalimbali za mavazi ya kisasa ya kila siku yanayolenga wateja wa kiume. Mandhari ya duka ni safi na yenye mwangaza wa kutosha unaosaidia kuimarisha ubora wa bidhaa.

Hii ni sehemu ya duka la kuuza bidhaa hususan viatu vya watoto vilivyopangwa kwa mpangilio kwenye mabano ya chuma ukutani. Kuna eneo mbalimbali za viatu vya rangi tofauti tofauti zikiwemo rangi za waridi, nyeupe na blue .Upande wa kushoto kuna sehemu ya mavazi yenye viti vya kukalia wateja. Sakafu ni safi na imefunikwa kwa vigae vya rangi ya kahawia nyepesi.

Duka la nguo au bidhaa za nyumbani lililojaa bidhaa linaonekana. Kuna rafu zilizochapa kiti za kitambaa nguo au bidhaa nyingine zilizopakiwa zikiwa zimepangwa vizuri. Rangi mbalimbali zinaonekana na kuna nafasi ndogo tu ya kupita rafu hizo. Inaonekana ni duka ndogo lenye bidhaa nyingi labda dukani au kwenye soko.

Hili ni duka la nguo linalouza mavazi ya mitumba kwa wanaume, wanawake na watoto. Nguo na viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabati ya chuma, huku vitengo tofauti vikionyesha kwa mabango, kama ladies clothing na kids clothing . sakafu ya duka ni safi na taa za ndani hutoa mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka wa ngoa labda na mitumba ambapo nguo nyingi za aina mbali mbali zimeningi'nishwa kwa urefu. Kuna nguo za rangi tafauti tafauti kama vile nyeupe, nyekundu, bluu, kijani, njano na sambarau zikijazaa karibu kila nafasi. Katikati ya picha kuna bango kubwa lenye namba hamsini ilioandikwa kwa rangi nyekundu ikionyesha pei au punguzo la pei.

Duka lenye mandhari ya kisasa lenye milango ya kioo, bango lenye jina la biashara juu na mavazi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Ndani kuna taa za kikapu, samani za mbao na menekini waliovaa nguo za rangi mbalimbali, likiwa na mwonekano wa kuvutia na wakisanii.

Ndani la duka la nguo, labda duka la mitumba au duka la jumla linalouza nguo kwa bei nafuu linaonekana. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo za aina mbalimbali zikiwemo tishati, mashati na suruali. Baadhi ya nguo zimepangwa kwa rangi na ukubwa. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo kutoka kwenye rafu. Baadhi yao wamevaa barakoa ikionyesha kuwa picha inaweza kuwa imepigwa wakati wa janga la covid-19 au mahali ambapo barakoa bado zinahitajika.

Hili ni duka la nguo za watoto zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na umri na jinsia. Kuna nguo za wavula na wasichana wa umri mbalimbali, bei ya denim inaanzia elfu moja kama ilivyoonyueshwa kwenye bango, duka lina mandhari safi ya kisasa na yenye mwangaza mzuri.

Gari ndogo lenye rangi ya machungwa na minakisho, inayoonekana kuwa na maduka ya huduma mbalimbali kama vile maduka ya mabasi. Majengo yake ni ya zamani lakini yameboreshwa kwa rangi angavu na magurudumu ya kujitia. Kwenye barabara kuna magari na pikipiki, pamoja na maduka ya rangi tofauti. Nami ninaangalia mwendo wa trafiki na shughuli za biashara za kibiashara. Mandhari hii inaonesha sura ya soko la magari au eneo la maonyesho ya magari ya kipekee

Haya ni magari yaliyopangwa kwa mstari kwenye sehemu ya maegesho au soko la magari. Magari haya ni ya aina na rangi tofauti yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari yanaonyesha hali ya utaratibu ikiashiria kuwa huenda ni bazaa la magari yanayouzwa. Mwanga wa jua unaangaza magari ikionyesha kuwa ni mchana. Eneo hili linaonekana kuwa safi na linalohifadhi magari kwa usalama.

Hili ni eneo kubwa lenye maari mengi yaliyopangwa kwenye mistari nadhifu kama katika bazari ya magari au yadi ya magari yanayouzwa. Magari yanaonekana kuwa katika hali nzuri yakiwa na aina narangi tofauti yakusubiri wateja au usafirishaji. Mandhari hii inaashiria shughuli za biashara ya magari ambapo wateja huja kuchagua na kununua magari kwa bei tofauti.

Gari hili ni aina ya Toyota Land Cruiser limeegeshwa kando ya barabara ya lami katika eneo la mashambani. Gari lina muonekano wa nguvu na limetengenezwa mahsusi kwa safari za maeneo magumu. Limefungwa rack ju ya paa, kwa ajili ya kubeba mizigo ya safari. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyumba, miti, na kondoo, wakichunga. Hali inayoonyesha utulivu wa kijiji.

Hili ni gari la Volvo lenye rangi ya kijivu hafifu na muundo wa kifahari. Limepakiwa kwenye eneo la nyasi lililozungukwa na miti mirefu, huenda ni sehemu ya tukio au maonyesho ya magari. Giri lina vioo vya giza na magurudumu makubwa ya alloy yenye muundo wa pekee. Muundo wake ni chini ya muonekano wake wa kisasa unaoashiria kuwa ni gari la hadhi na la kifahari.

Gari la zamani la aina ya vintage carl likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye mawe ya kupaki linaonekana. Gari linaonekana limechorwa vizuri likiwa na rangi ya kijivu isiong'aa na magurudumu yenye spoka za mbao au chuma. Taa kubwa za mbele na sehemu ya kukaa iliyo wazi ikionyesha muundo wa gari la zamani la kubebea abiria wa hali ya juu.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ikiangazia viti vya abiria na dereva kutoka nyuma. Gari lina viti vya kitambaa ya rangi ya kijivu vilivyopangwa katika safu kadhaa dirisha kubwa upande wa kushoto na kulia vinatoa mwangaza wa kutosha huku sehemu ya juu ya gari ikiwa na taa na vipumuaji vya hewa. Mandahari ya nje ya gari inaonekana kuwa ya kijijini au pembeni ya barabara.

Ni sehemu ya ndani ya gari hasa viti vya nyuma. Viti hivyo ni vya ngozi vikiwa katika hali nzuri safi iliyotunzwa vyema. Kati ya viti viwili vya nyuma kuna mto wa mkono uliojengwa ndani unaoweza kupandishwa au kushushwa. Sakafu ina mikeka ya plastiki ya rangi ya bluu ikionyesha juhudu za kutunza usafi wa ndani ya gari.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari aina ya Subaru upande wa dereva, ubao wa dashibodi na skrini ya redio ya kisasa inayoonyesha kituo cha FM.Gari lina gia ya moja kwa moja, na vigezo vya hali ya hewa vinaonekana chini ya redio. Kifaa cha kuendesha gari kina nembo ya Subaru, na kinaonekana kuwa katika hali nzuri. Mandhari ya ndani yenye mapambo ya mbao, yakionyesha ubora na ustarehe.

Hili ni eneo la wazi lenye nyasi ambapo magari mengi yameegesha ikiashiria uwepo wa hafla au mkusanyiko maalum. Watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na magari hayo. Kwa mbali kuna mahema meupe yanayoonekana kuwa sehemu ya tukio linaloendelea. Manthari ya asili inayozunguka eneo hilo inaonyesha miti mingi, hali ya hewa safi na anga la wazi, likidokeza kuwa ni eneo la vijijini au shambani.

Gari ndogo la rangi ya machungwa lililovutia aina ya Classic Mini Cooper lililopaki katika eneo la bazaar ya magari inaonekana. Gari hilo lina rimu ya magurudumu zilizolingana kwa rangi na linaonekana limekarabatiwa vizuri. Nyuma yake kuna magari mengine pamoja na mabanda madogo ya biashara kama vile Morning Bird Insurance Serices .

Hili ni gari jeupe la aina ya Subaru Forester lililopakiwa katika sehemu ya magari huenda ni eneo la kuuza magari au yadi ya magari yaliyotumika. Gari hilo lina mwonekano wa SUV likiwa na rimu za rangi ya giza na tairi imara inalofaa kwa matumizi ya barabara za kawaida na maeneo magumu.

Gari la kifahari ya rangi nyeusi linaonekana kuwa Mercedes Benz ya mtindo wa samani likiwa limeegeshwa kando ya barabara enye lami. Gari hili lina namba ya usijali. Upande wa kushoto wa barabara kuna kando ya barabara iliopandwa miti na upande wa kulia barabara inaendelea mbele na miti zaidi inaonekana kwa mbali. Angaa ni bluu safi ikionyesha siku enye jua kali.

Mwanamume na mwanamke wakisimama kando ya gari, katika jumba la maonyesho ya magari wanaonekana. Mwanamke anaonekana kuwa muuzaji wa magari, akiwa amevaa suti rasmi na kushikilia kifaa cha kielelektroniki kama tablet , huku mwanamume akiwa mteja anayepata maelezo kuhusu gari lililofunguliwa mlango.

Gari ndogo jeusi linaloonekana kuwa Hatchback likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi linaonekana. Gari hili lina rimu za magurudumu zenye muundo wa kuvutia na rangi nyeusi na fedha na breki za rangi nyekundu zinaonekana kupitia rimu hizo. Nyuma ya gari hili kuna gari jingine la kijivu limeegeshwa. Kwa umbali kuna miti labda iliyopandwa au ya asili na anga inaonekana wazi.

Hii ni trela maalum ya kubeba magari inayotumika kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja. Imetengenezwa kwa chuma imara na ina miinuko maalum ya kupandisha magari. Ina matairi manne makubwa kwa ajili ya kuhimili uzito mkubwa. Trela hii huunganishwa na gari la kuvuta kama lori.

Gari la kifahari katika ukumbi wa maonyesho ya magari unaonekana. Hii inahusiana na sekta ya huduma za kifedha hasa car bazars au biashara za uuzaji wa magari. Gari hili ni jeusi na inaonekana kuwa kuna na magari mengine katika jumba hivyo.

Magari mapya yamepangwa katika nafasi za maegesho mbele ya jengo lenye nembo kubwa ya kampuni ya kutengeneza magari. Jengo hili lina kuta za juu zinazoonyesha mandhari ya ndani yenye mwangaza mkali. Mbele inaonekana ikiwa ya kisasa na katika hali bora na baadhi ya watu wanaonekana wakitembea mbele ya magari hayo kanakwamba wankagua au kuchagua. Mazingira yanaashiria uwepo wa duka au maonyesho rasmi ya bidhaa.

Dashibodi ya gari ikionyesha mita ya kasi na kiashiria cha mafuta inaonekana ipo upande wa kushoto na inaonyesha kasi katika kilomita kwa saa ikipima sindano ya mita hiyo inaonekana ikiwa kwenye kasi ya chini labda karibu na sufuri. Ipo chini ya mita ya kasi ikionyesha kiwango cha mafuta kwenye tanki na imeandikwa diesel 1/2 inaonekana mafuta yamejaa nusu.

Hili ni soko la mboga ambapo bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya kuuza. Kuna mazao kama viazi, mahindi mabichi, karoti, nyanya, pilipili hoho, maparachichi na ndizi zilizoning'inizwa juu. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye meza na kreti zikionyesha wingi wa mazao safi kutoka shambani. Watu kadhaa wanaonekana wakinunua au kushughulika sokoni, likiwa na shughuli nyingi.

Soko la ndani linaonyesha shughuli nyingi za biashara ambapo wafanyabiashara wamepanga bidhaa kama maua, matunda, kazi za sanaa na nguo kwa mpangilio mzuri. Wateja na wanunuzi wanaonekana wakishiriki kwa mazungumzo na wanunuzi. Mazingira ya soko ni safi yenye mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutembea. Baadhi ya banda, vinaonyesha ubunifu wa bidhaa za kitamaduni na za mikono.

Hiki ni kibanda cha soko linalouza viatu vya wanawake na miwani ya jua. Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa juu ya meza ya mbao iliyofunikwa kwa nailoni nyeusi vikiwemo flats, sandals na slippers zenye mapambo tofauti. Kwenye sehemu ya nyuma kuna ubao uliotundikwa viatu vya rangi tofauti kama nyekundu, nyeusi, kahawia na samawati. Pembeni kushoto kuna sehemu ya miwani ya rangi mbalimbali iliyo kwenye wavu wa chuma.

Hii ni meza ya kuuza mboga kwenye soko au kibanda cha mboga. Juu ya meza kuna ndoo kadhaa zilizojazwa viazi, nyingine zikiwa zimepangwa juu kwa mtindo wa kuvutia wanunuzi. Chini ya ndoo hizo kuna karoti nyingi zilizopangwa kwa safu pamoja na pilipili hoho za kijani na matango ya kijani upande wa kulia. Meza imetandikwa kitambaa cha rangi ya waridi, na mazingira ya nyuma inaonyesha kuwa ni sehemu ya wazi yenye bidhaa za nyumbani.

Hili ni soko la wazi ambapo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika. Mazao ya chakula kama vile nyanya, vitunguu, mahindi mabichi, viazi vitamu, ndizi na matunda mengine imepangwa kwenye mikeka au magunia ardhini. Watu wengi, hasa wanawake wanaonekana wamekaa au kuinama, ukihudumia wateja au wakinunua bidhaa. Wengi wao wamevaa mavazi ya kawaida ya mitaani, baadhi wamefunika vichwa kwa vitambaa au hijabu.

Hili ni soko la bidhaa za mikono hususan vito na mapambo ya kienyeji kama mikufu, bangili pete na vikuku vilivyotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Vitu hivi ni sehemu ya kazi za mikono zinazowakilisha utamaduni wa chaguo mbalimbali na mara nyingi huuzwa kwa watali au kwenye masoko ya kienyeji.

Sehemu ya nje ya duka la viatu labda kwenye soko au barabara yenye biashara inaonekana. Kuna rafu nyingi zilizojazwa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya kike na vya kiume na rangi tofauti. Ukuta ya viatu una rangi ya zambarau na umepambwa na maandishi darling na find your beauty . Upande wa kulia wa picha kuna mwanamke akitembea kando ya viatu hivyo akionyesha shughuli ya kawaida ya ununuzi au kutembea kwenye duka.

Watu wamekusanyika mahali kwenye msongamano wa bidhaa za kilimo kama tikitimaji, matango na mboga mboga. Biashara inaendelea huku wauzaji wameketi chini wakihudumia wateja, wengine wakiwa wamebeba mizigo mabegani. Mazingira ni ya soko la wazi lenye shughuli nyingi na rangi mbalimbali za mavazi na mazao.

Hili ni soko la mboga katika mazingira mbaya, hajazingatia usafi. Wanawake wauzaji wameketi nyuma ya magunia yenye nyanya na mboga huku bidhaa hizo zikiwa zimewekwa moja kwa moja juu ya plastiki au magunia ardhini. Mbele yao kuna tope na maji machafu pamoja na mabaki ya mboga zilizooza.

Hili ni rundi la matikiti maji lililopangwa vizuri. Matikiti haya yana rangi ya kijani iliokolea na mistari nyepesi, sifa ya kawaida ya matikiti maji. Upande wa kulia wa picha kuna matunda mengine ya kijani yanaonekana kama limau au chokaa, upande wa kushoto kidogo kuna tunda jingine ya rangi ya chungwa labda chungwa au embe. Picha inaweza kuwa imepikwa sokoni au katika duka la matunda.

Jengo la wazi la Sanaa na ufundi likiwa na bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono linaonekana. Katika sehemu ya mbele na katikati ya picha kuna turubai nyingi zilizopakwa rangi zikiwemo picha za wanyamapori wa kiafrika kama tembo na simba, mandhari na picha za watu zimewekwa chini au kuning'inia. Upande wa kushoto kuna banda dogo lenye bidhaa za nguo za kawaida nyinginezo. Watu wanaonekana wakihudumia wateja au kupanga bidhaa.

Huu ni muundo wa makazi yenye ghorofa nyingi. Kuta za majengo yamechorwa kwa rangi zinazovutia, zikijumuisha nyekundu, bluu, na manjano, na pia vina mapambo madogo. Kuna madirisha na balcony zinazoangazia nje. Sakafu ni ya mbao au tiles. Watu wanaonekana wakikaa au wakitembea kwenye sakafu ya majengo hayo, wakionyesha shughuli za kila siku

Hiki ni kiwanja kikubwa chenye nyasi kavu kilicho katika eneo la makazi. Kiwanja hicho hakijajengwa na kinaonekana kuwa wazi. Kimezungukwa na kuta wa mawe kwa baadhi ya sehemu. Kuna nyumba za kisasa zilizozunguka zikiwa na paa za rangi tofauti huku miti na vichaka vichache vinaonekana pembezoni.

Hili ni jengo la biashara la ghorofa yenye maduka mbalimbali. Ghorofa ya chini ni sehemu wazi ambazo inaonekana kama magala au maonyesho ya bidhaa huku baadhi ya milango ikionekana kuwa wazi. Ghorofa ya juu ina maduka yenye madirisha makubwa na mabango mbalimbali yametundikwa.

Jengo hili lina ghorofa nyingi linaloonekana kuwa na makazi ya watu. Limejengwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na kuta za rangi ya machungwa lililopauka kidogo na mabalkoni yaliyo zungushiwa uzio wa chuma wa muundo mzuri. Kila ghorofa ina milango na madirisha makubwa ya vioo vinavyoruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Pia kuna vifaa vya kuzima moto vilivyowekwa kwa tahadhari ya usalama.

Jengo hili ni la makazi ya ghorofa nyingi linaloitwa North crest view , yenye muundo wa kisasa wa mijini. Inaonekana kuwa na angalau ghorofa tano kila mmoja likiwa na vyumba vinavyopatikana kwa kukodishwa kama inavyoonyeshwa, na bango la kutangaza chumba kinachopangishwa. Jengo lina milango ya chuma chini na mabaraza yenye mlingoti wa chuma kwenye kila ghorofa.

Hii ni nyumba ya kisasa ya familia moja yenye paa ya vigae vya rangi ya hudhurungi. Ukuta wa rangi imetengenezwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na nyeupe huku madirisha yakiwa yamefungwa grili za usalama na pazia za buluu. Mbele ya nyumba kuna bustani ya nyasi iliyokatwa vizuri, mmea wa mtindo na mnazi katikati na mimea ya mapambo kando ya ukuta. Anga ni safi na buluu lenye mawingu meupe ishara ya hali ya hewa nzuri.

Hii ni nyumba ya kifahari ilivyozungukwa na bustani kubwa ya kijani yenye mimea na miti mbalimbali. Nyumba inaonekana kuwa ya ghorofa moja hadi mbili na ina muundo wa kisasa, huku ikifunikwa na paa la rangi nyepesi. Bustani imepambwa vizuri kwa vichaka vilivyopunguzwa nyasi safi zilizokatwa vizuri na miti ya mapambo kama vile mnazi na mti wa fan palm .

Hili ni jengo la kisasa la makzi leye ghorofa tatu lililojengwa kwa mtindo wa kisasa na lina rangi ya kijivu na nyeupe. Kila ghorofa lina balkoni zenye kuta za kioo na mbele ya jengo kuna bustani yenye mimea ya kijani pamoja na miti midogo ya mapambo. Kulia mwa picha kuna baiskeli zilizopakiwa pembeni ya njia ya lami ya kuingia kwenye jengo. Mazingira yanaonekana kuwa safi na mandahri ya kuvutia kilicho huduma bora za makazi.

Hili ni jengo ambalo liko katika hatua za ujenzi ambapo sehemu ya miundombinu ya paa tayari imewekwa juu ya kutaa za saruji. Mandhari ya eneo ni ya ushambani yenye vichaka vyenye maua ya njano yanayochanua kwa wingi upande wa mbele. Eneo linanekana kuwa tulivu na kuna mlima unaoonekana kwa mbali upande wa kulia huku jua likizama au kuchomoza likiwa limeangaza anga kwa mwanga wa waridi na buluu.

Hili ni jengo la makazi au biashara. Jengo hili lina rangi ya manjano, kijivu na nyeusi na kina sakafu nyingi ikiashiria kuwa ni jengo la ghorofa kubwa. Limejengwa kwa muundo wa kisasa na lina vio vikubwa vya mbele vinavyoashiria uwepo wa ofisi au huduma za biashara . Kwenye upande wa kulia chini kuna bao ulichoandikwa LAFT kuonyesha ofisi katika jengo hili.

Jengo la ghorofa, lenye ukuta wa mawe na mapambo ya rangi ya kijani kibichi na dirisha iliyofungwa kwa nyuma , na maandishi ya jina kwenye fremu ya juu inaonekana. Anga ni safi na buluu, likionyesha hali ya hewa nzuri.

Majengo marefu mawili ya kisasa yanaonekana kuwa majengo ya ghorofa au ofisi. Majengo hayo yana madirisha mengi ya bluu yanayong'aa yakionyesha muundo wa kisasa. Majengo yamejengwa kwa mtindo sawa na yamesimama karibu sana na kila moja. Mbele ya majengo haya chini kuna eneo la wazi lenye baadhi ya vifaa vya michezo ya watoto ikiwemo bembea ya rangi nyekundu na bluu ikionyesha kuwa kuna eneo la kuchezea kwa watoto.

Jengo refu la ghorofa likipigwa pichwa kutoka chini kuelekea juu linaonekana. Jengo hili lina madirisha mengi na linaonekana kuwa sehemu ya mji wa kisasa huku mti wa mnazi ukiwa mbele ya jengo. Hali ya anga ni safi ya yenye mawingu meupe na anga ya buluu.

Kitengo la kisasa ambalo linaonekana kuwa duka au maduka ya biashara inaonekana. Katika sehemu ya mbele la jengo, kuna bango kubwa lenye jina Naivas lenye herufi za rangi ya machungwa ambalo ni jina la mnyororo maarufu wa maduka makubwa nchini Kenya. Mlango wa kuingilia, entrance , unaonekana wazi na ndani ya duka kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Upande wa kushoto wa jengo, kuna kuta za kioo zenye miundo wa kisasa zikionyesha anga na mazingira ya nje.

Hii ni sehemu ya duka la viatu la aina mbalimbali za viatu kama slippers , sneakers , buti na viatu vya ngozi. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu kwa urahisi wa wateja kuchagua. Kuna mabango yanayotangaza bidhaa mpya zinazowasili kila Ijumaa na offa ya eastern shoe collection. Baadhi ya bidhaa kama buti imeonyeshwa wazi. Mazingira ya duka ni safi na yanaonekana kuwa na mpangilio mzuri wa kibiashara.

Hizi ni rafu za supermarket zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na kujaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Kuna sabuni, dawa za kuuwa wadudu, spoods ,taulo na vifaa vingine vya usafi. Mazingira ya duka ni safi na yenye mwanga wa kutosha na mpangilio wa kuvutia. Hii inaonyesha huduma bora za rejareja kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na meza maalum ndani ya jengo la biashara. Kati ya bidhaa hizo kuna vifurushi vya karatasi laini matumizi ya nyumbani zenye ofa maalum zikiwa zimewekwa kwa mpangilio wa kuvutia ili kuwahamasisha wateja kununua. Karibu kuna ishara iliyoandikwa, taarifa ya matangazo ya ofa. Eneo hilo lina mwanga mzuri wa ndani na limejaa bidhaa nyingine kama maji ya chupa, sabuni, vyakula vilivyofungwa na bidhaa za matumizi ya kila siku.

Magodoro yaliyopangwa kwenye rafu au ndani ya duka kuu yanaonekana. Magodoro haya yamefungwa kwa plastiki ili kuyahifadhi yakiwa safi na salama. Kuna aina mbali mbali za magodoro kama sleep tight na maharaja inayoonyesha chaguo kwa wateja. Bei zimebandikwa kwenye baadhi ya magodoro zikiashiria kuwa bidhaa hizi ziko sokoni kwa mauzo.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa labda duka la jumla linaonekana. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kaunta mbalimbali. Katika sehemu ya mbele ya kushoto, kuna sehemu ya bidhaa za unga au nafaka zilizopangwa kwenye vyombo vilivyo wazi na bei zikionyeshwa, kwa mfano kuna bei ya mia mbili arobaini inayoonekana.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyojaa bidhaa za jikoni kama sufuria, vyungu, vikombe na mitungi ya kuhifadhi. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu yenye mwangaza wa kutosha. Mazingira ni safi, ya kisasa na inafaa kwa ununuzi na vifaaa vya nyumbani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali inaonekana. Katika sehemu ya kati ya picha, kuna bango kubwa la rangi ya manjano na maandishi ya Foodplus juu na neno sizzling ya rangi nyeusi lililofuatiwa na offers kwa herufi kubwa nyekundu. Kuna pia emoji ya uso unaotabasamu ukionyesha furaha au msisimuko. Bango hili linatangaza ofa maalum.